Ni moja ya mwanamama aliyekuwa na mwana akimfundisha, juu ya matumizi sahihi ya kutumia mswaki, ikiwa ni njia ya kumsaidia mtoto wake kuwa na afya bora ya kinywa, hali itakayompelekea kuwa na meno imara, yanayoweza kutafuna vyakula vya aina tofautitofauti.

Ni watu wa rika tofauti waliokuwa katika zoezi la upandaji miti ikiwa inaaminika katika jamii, upandaji wa miti unaimarisha afya ya mazingira ikiwa miti ndio chanzo cha hewa safi, hali ambayo husaidia afya bora kwa binadamu.

Ni moja ya mtabibu aliyekuwa katika shughuli ya kutoa chanjo kwa watoto. Ikiwa nia na madhumuni ya utoaji wa chanjo hiyo ni kuhakikisha watoto wanakuwa salama kutokana na magonjwa. Magonjwa ambayo washambulia na kuwafanya afya yao kuwa dhaifu.

Ni miongoni mwa dawa za asili zitokanazo na mimea; dawa ambazo zimejizolea umaarufu kwa kuwa na watumiaji wengi, ikiwa dawa hizi husaidia watu kutibu magonjwa mbalimbali yanayowakabili katika miili yao, ambapo dawa hizi hutumia gharama nafuu za matibabu.

Ni moja ya tunda lijulikanalo kama kitunguu swaumu ikiwa tunda hili limekuwa likitumiwa na baadhi ya watu tofautitofauti kama dawa ya asili, ambapo tunda hili hutumika kutibu matatizo mbalimbali yanayowakabili watu katika miili yao.

Dawa za asili ni miongoni mwa dawa ambazo zimekuwa zikiaminika na watu wengi, ikiwa dawa hizi zimekuwa na faida mbalimbali kwa watu tofauti tofauti ambapo miongoni mwa faida hizo ni kuwa na gharama nafuu, hali inayothibitika kutokana na uwepo wa vibakuli vilivyobeba dawa hizo dawa ambazo zinakwenda kutoa tiba kwa watu kutokana na maradhi yanayowakabili.